Muhimu sana katika taifa letu, kisasa tuko dijitali ambapo kazi nyingi hufanywa kwa kutumia stima. Viwanda vingi nchini uhitaji stima ilikufanya kazi yao vizuri. Hapa ni pahali au stesheni ya stima ambapo imetengwa vizuri na uzalisha stima kwa mahali tofauti nchini.

Stima ni muhimu sana katika taifa letu. Kisasa tuko dijitali ambapo kazi nyingi hufanywa kwa kutumia stima. Viwanda vingi nchini uhitaji stima ili kufanya kazi yao vizuri. Hapa ni pahali au stesheni ya stima ambayo imetengwa vizuri ili kuzalisha stima kwa mahali tofauti tofauti.

Huu ni mtambo wa kuzalisha umeme wa joto ardhi wa KenGen unaonekana kutoka juu. Mtambo unajumuisha miundo kadhaa ikiwa ni pamoja na minara ya kupooza mabomba na jengo kuu. Moshi mweupe unaotoka kutoka minara ya kupooza unaonyesha mchakato wa kuzalisha umeme wa kutumia joto ardhi.

Stima ni muhimu sana katika taifa letu. Kisasa tupo dijitali ambapo kazi nyingi hufanya kwa kutumia stima. Viwanda vingi nchini huhitaji stima ili kufanya kazi yao vizuri. Hapa ni pahali au stesheni ya stima ambayo imetengwa vizuri ili kuzalisha stima kwa mahali tofauti.

Huu ni mtambo wa kuzalisha umeme wa joto ardhi wa kenjen unaonakana kutoka juu. Mtambo huu unajumuisha miundo kadhaha ikiwa ni pamoja na minara ya kupoza, mabomba na jengo kuu. Moshi mweupe unao toka kwenye minara ya kupoza unaonyesha michakato wa kuzalisha umeme wa kutumia joto ardhi.

Hawa ni wanyama wanao itwa pundamilia, wengine wamesimama ilhali wengine wanakula nyasi. Huu ni mbunga wa wanyama na pia ukiangalia kwa ukaribu utapata kuwa mji uko karibu kuna manyumba ya ghorofa yanayo onekana kwa umbali.

Uguzaji wa takataka ovyo ovyo, una madhara nyingi sana kwa wanyama na binadamu. Takataka hizo zinapo oza zinaleta wadudu ambao wanaleta magonjwa tofauti tofauti kwa watu ,wanaoishi karibu, haswa kwa watoto wadogo ,wanaweza kugonjekana pia wanyama.

Urushaji wa takataka ovyo ovyo una madhara nyingi sana kwa wanyama na binadamu. Takataka hizo zinapooza zinaleta wadudu ambao wanaleta ugonjwa kwa watu wanaoishi karibu. Haswa kwa watoto wadogo wanaweza kugonjeka pia wanyama kama samaki wataadhirika.

Kunapotokea shida au kama kitu muhimu wanakijiji wanafaa kuambiwa. Wanaitwa mikutanoni na chifu wa kijiji hicho. Watu hawa wako mkutano kuzungumzia mambo muhimu, kutoa onyo au maendeleo katika kijiji chao.

Maji ni muhimu sana katika maisha ya binadamu. Hapa Nairobi maji safi tunayotumia hutoka mbali. Maji haya huletwa na paipu ya kichuma ambayo huchimbiwa chini ili kusafirisha maji kutoka sehemu moja hadi kwingine bila kuleta shida yoyote. Ni paipu gumu ambayo inaweza kukaa kwa miaka mingi bila kuharibika.

Hapa ni kituo cha mabasi ya umma. Mabasi haya ni ya kampuni moja. Eneo hili ni eneo la kupanda na kushuka abiria ndani ya jiji. Mabasi haya yameegeshwa kando ya barabara. Kuna abiria wanaotembea au wanaozungumza na wahudumu wa mabasi, pia kuna pikipiki ambayo imeegeshwa kando.

Hapa ni kituo cha mabasi ya umma jijini Nairobi. Hapa ni eneo la kupanda na kushuka abiria ndani ya jiji ambapo mabasi mbalimbali yameegeshwa kando ya barabara. Kuna abiria wanaotembea na kuna wanaozungumza na wahudumu wa mabasi.

Katika usafiri, kuna vyombo vinavyomilikiwa na serikali au mashirika binafsi. Usafiri kutumia basi ni muhimu sana na inasaidia pakubwa kuinua uchumi. Watu wengi husafiri kutumia basi kwasababu bei yake ni nafuu ikilinganishwa na magari binafsi. Pia inaweza kusafirisha watu wengi.

Hapa ni kituo cha mabasi ya uma jijini Nairobi hasa mabasi ya kampuni ya KBS. Hapa ni eneo la kupanda na kushuka abiria ndani ya jiji ambapo mabasi mbali mbali yameegeshwa kando ya barabara. Kuna abiria wanaotembea au kuzungumza na wahudumu wa mabasi.

Katika usafiri kuna vyombo vinavyo milikiwa na serikali au mashirika binafsi . Usafiri kutumia basi ni muhimu sana na unasaidia pakubwa kuinua uchumi. Watu wengi husafiri kutumia basi kwasababu bei yake ni nafuu ikilinganishwa na magari ya kibinafsi pia linaweza kusafirisha watu wengi.

Treni hii ina rangi tofauti, nyeupe, njano, machungwa na nyekundu. Imeandikuwa Nairobi Commuter Rail, juu yaka ikionyesha kuwa ni sehemu ya huduma ya usafiri wa uma inayotolewa jijini Nairobi. Picha hii imepigwa kupitia uzio wa waya ambayo uko kwenye sehemu ya mbele ya picha.

Hapa ni kituo cha mabasi ya uma jijini Nairobi hasaa mabasi ya kampuni ya enabled shuttle . Hapa ni eneo la kupanda na kushuka abiria ndani ya jiji, ambapo mabasi mbalimbali yameegeshwa kando ya barabara. Kuna abiria wanaotembea au wanaozungumza na wahudumu wa mabasi.

Huu ni mojawapo ya njia maarufu za usafiri katika maeneo ya mjini. Katika basi, abiria wengi husafiri kwa wakati mmoja na pia gharama yake ni ya chini ukilinganisha na kutumia gari binafsi. Utumizi wa basi katika kusafiri umechangia pakubwa katika kupunguza msongamano wa magari.

Hapa kuna leni nne za lami zinazotumiwa na watu wanao safiri. Kuna magari, mabasi na pia pikipiki. Magari yanayoenda sehemu tofauti tofauti. Pia kuna mataa za barabara. Sehemu ya mbele kuna maghorofa kubwa kubwa. Kando ya barabara kuna miti pia.

Huu ni mojawapo ya njia maarufu za usafiri katika eneo ya mjini, na vijijini. Katika basi, abiria wengi husafiri kwa wakati mmoja ,na pia gharama yake ni ya chini kulinganisha na kutumia gari binafsi. Utumizi wa basi katika kusafiri, umechangia pakubwa katika msongamano wa magari.

Huu ni moja wapo ya njia maarufu za usafiri katika maeneo ya mjini au vijijini. Katika basi, abiria wengi husafiri kwa wakati mmoja na pia gharama yake ni ya chini ikilinganishwa na kutumia gari binafsi. Utumizi ya basi katika kusafiri umechangia pakubwa katika kupunguza msongamano wa magari.

Huu ni mojawapo ya njia maarufu za usafiri katika maeneo ya mjini. Katika basi, abiria wengi husafiri kwa wakati mmoja, na pia gharama yake ni ya chini, ukilinganisha na kutumia gari binafsi. Utumizi wa basi katika kusafiri umechangia pakubwa katika kupunguza msongamano wa magari.

Huu ni mojawapo ya njia maarufu za usafiri katika maeneo ya mjini. Katika basi, abiria wengi husafiri kwa wakati mmoja na pia gharama yake ni ya chini ukilinganisha na kutumia gari binafsi. Utumizi wa basi katika kusafiri umechangia pakubwa katika kupunguza msongamano wa magari.

Katika usafiri kuna vyombo vinavyomilikiwa na serikali au mashirika binafsi. Usafiri kutumia basi ni amuhimu sana na unasaidia pakubwa kuinua uchumi. Watu wengi husafiri kutumia basi kwa sababu bei yake ni nafuu ikilinganishwa na magari binafsi. Pia inaweza kusafirisha watu wengi.

Katika usafiri kuna vyombo vinavyomilikiwa na serikali au mashirika binafsi. Usafiri kutumia basi ni muhimu sana na unasaidia pakubwa kuinua uchumi. Watu wengi husafiri kutumia basi kwa sababu bei yake ni nafuu ikilinganishwa na magari binafsi. Pia inaweza kusafirisha watu wengi.

Katika usafiri kuna vyombo vinavyomilikwa na serikali au mashirika binafsi. Usafiri kutumia basi ni muhimu sana na unasaidia pakubwa kuinua uchumi. Watu wengi husafiri kutumua basi kwa sababu bei yake ni nafuu ikilinganishwa na magari binafsi. Pia inaweza kusafirisha watu wengi.

Katika usafiri kuna vyombo vinavyomilikiwa na serikali au mashirika binafsi. Usafiri kutumia basi ni muhimu sana na husaidia pakubwa kuinua uchumi. Watu wengi husafiri kutumia basi kwa sababu bei yake ni nafuu ikilinganiswa na magari binafsi pia inaweza kusafirisha watu wengi.

Katika usafiri kuna vyombo vinavyomilikiwa na serikali au mashirika binafsi, kwa mfano wa usafiri ni matatu, mabasi na mengineyo. Usafiri huu hutumiwa na wananchi wengi kwa gharama nafuu ili kufika kazini, shuleni au sehemu nyingineyo muhimu.

Huu ni mojawapo ya njia maarufu za usafiri katika maeneo ya mjini. Katika basi, abiria wengi husafiri kwa wakati mmoja na pia gharama yake ni ya chini ukilinganisha na kutumia gari binafsi. Utumizi wa basi katika kusafiri umechangia pakubwa katika kupunguza msongamano wa magari.

Huu ni mojawapo ya njia maarufu za usafiri katika maeneo ya mjini. Katika basi, abiria wengi husafiri kwa wakati mmoja, na pia gharama yake ni ya chini, ukilinganisha na kutumia gari binafsi. Utumizi wa basi katika kusafiri umechangia pakubwa katika kupunguza msongamano wa magari.

Huu ni mojawapo ya njia maarufu za usafiri katika maeneo ya mjini na vijijini. Katika basi abiria wengi husafiri kwa wakati moja na pia garama yake ni ya chini ukilinganisha na kutumia gari binafsi. Utumizi wa basi katika kusafiri umechangia pakubwa katika kupunguza msongamano wa magari.

Kituo hiki ni cha mabasi hasa kampuni ya Trans Metro. Hapa kuna wahudumu wa mabasi hizo na pia kuna abiria. Kando kuna pikipiki ambazo zimeegeshwa pale wakigonja abiria. Sehemu ya mbele kuna maghorofa kubwa kubwa na pia kando kuna miti.

Huu ni mojawapo ya njia maarufu za usafiri katika maeneo ya mjini na vijijini. Katika basi abiria wengi husafiri kwa wakati mmoja na pia garama yake ni ya chini ukilinganisha na kutumia gari binafsi, utumizi wa basi katika kusafiri umechangia pakubwa katika kupunguza msongamano wa magari.

Huu ni mojawapo ya njia maarufu za usafiri katika maeneo ya mjini au vijijini. Katika basi abiria wengi husafiri kwa wakati mmoja na pia gharama yake ni ya chini ,ukilinganisha na kutumia gari binafsi. Utumizi wa basi katika usafiri umechangia pakubwa katika kupunguza msongamano wa magari.

Huu ni moja wapo wa njia maarufu za usafiri katika maeneo ya mjini. Katika basi, abiria wengi husafiri kwa wakati moja na pia gharama yake ni ya chini ukilinganisha na kutumia gari binafsi. Utumizi wa basi katika kusafiri umechangia pakubwa katika kupunguza msongamano wa magari.

Hiki ni kituo cha mabasi. Mabasi hayo yamepangwa kwa laini kuna wahudumu wa mabasi hizo wakiwa wamevalia nguo zao za kazi pia kuna wateja ambao wanataka kupanda. Mbele ya mabasi hayo kuna vyumba vya ghorofa na pia kuna miti kando yake.

Katika usafiri kuna vyombo vinavyomilikiwa na serikali au mashirika binafsi. Usafiri kutumia basi ni muhimu sana na unasaidia pakubwa kuinua uchumi. Watu wengi husafiri kutumia basi kwa sababu bei yake ni nafuu ikilinganishwa na magari binafsi. Pia inaweza kusafirisha watu wengi.

Hapa ni kituo cha mabasi ya uma jijini Nairobi, hasa mabasi ya kampuni ya 105 Shuttle. Hapa ni eneo la kupanda na kushuka abiria ndani ya jiji ambapo mabasi mbalimbali yameegeshwa kando ya barabara kuna abiria wanaotembea au wanaozungumza na wahudumu wa mabasi.

Hiki ni kituo cha mabasi ya kampuni mbalimbali. Mabasi hayo yameegeshwa kwa laini kando ya lami. Kuna boda boda zinazopita kando wakiwa wamebeba abiria. Sehemu ya mbele, kuna vyumba vingi vya ghorofa ambavyo imepangana.

Katika usafiri kuna vyombo vinavyomilikiwa na serikali ,au mashirika binafsi. Mfano wa usafiri ni matatu, mabasi ,treni, boda boda, tuktuk na texi. Usafiri huu hutumiwa na wananchi wengi, kwa gharama nafuu ili kufika kazini, shuleni au sehemu nyingine muhimu.

Maji haya sio maji ya kawaida tu, ila ni maji yaliyowekwa dawa, ili kupunguza magonjwa yanayoletwa na maji chafu. Maji haya yamewekwa dawa kwa utaratibu na kufungwa vizuri, kisha kuekwa mahali baridi kabla ya kuuzwa. Inapatikana katika duka ndogo na pia maduka kuu.